Ndani ya duka kuna rafu zilizojaa miwani na vifaa vyengine vya mitindo. Ukuta mmoja umejaa miwani iliyopangwa kwa wingi. Kuna bidhaa zengine kama vile mikoba na skafu zimeonyeshwa kwenye rafu na meza. Taa nyekundu juu ya rafu zinaangazia duka.

Sehemu ya nje ya duka ambalo ni Woolworths kutokana na maandishi yanayoonekana. Kuna sanamu yaliyovaa nguo za rangi tofauti na mlango wa duka unaonekana wazi.

Ndani ya duka la nguo la kisasa, kuna rafu zilizojaa nguo na viatu vya Aina mbalimbali. Fulana zenye michoro, mashati ya rangi na suruali zimepangwa Kwa utaratibu. Viatu vya ngozi vya rangi nyeusi na kahawia vimeonyeshwa kwenye rafu tofauti.

Eneo la ndani la duka la nguo. Ndani ya kituo cha ununuzi kuna sanamu kadhaa zilizovaa nguo za kawaida na bango kubwa lenye maandishi Ki . Watu wanaonekana wakitembea ndani ya duka.

Sehemu ya nje ya duka la nguo ambalo linaonekana kuwa la Levis kutokana na nembo kubwa iliyo juu ya mlango. Duka linaonyesha sanamu kadhaa zilizovaa nguo ikiwa ni pamoja na jeans na fulana. Kuna tangazo lililosomeka up to 40% off on selected items likiwa limeegezwa nje ya mlango.

Fulana ya rangi ya kahawia iliyo na kofia imeninginizwa kwenye hanger dukani fulana hiyo ina mfuko mmoja kubwa upande wa mbele. Lebo yenye maandishi Mr Price inaonekana juu ya hanger . Nguo zingine zinaweza kuonekana kwa sehemu pembeni ya fulana hiyo.

Rafu za duka zinaonyesha pakiti nyingi za nguo za ndani za wanawke zikiwa zimefungwa kwenye plastiki. Pakiti hizo zina rangi na mitindo mbalimbali. Kuna ishara ya kijani kibichi chenye herufi W kwenye kila pakiti.

Duka la nguo la LC Waikiki linaonekana likiwa na taa zinazong'aa na matangazo ya mauzo. mannequin zimevalishwa nguo za watoto, zikionyesha rangi mbalimbali. Kuna alama zinazoonyesha punguzo la bei kama vile 50%, 40% na 30% . Ndani ya duka nguo zimepangwa kwenye rafu na meza tayari ka wateja.

Katika mazingira ya duka la nguo lililo na mwanga mzuri rafu zimejaa mkusanyiko mbalimbali ya mavazi ya watoto yakionyesha rangi angavu na miundo tofauti. Wateja wengine wanaweza kunaonekana kwa mbali wakipitia bidhaa.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo za kiume inajidhihirisha ikiwa na suti nyeusi zilizoning'inia kwa umaridadi. Mashati meupe yaliyopangwa kwa ustadhi kwenye meza, na picha za matangazo zinazoonyesha wanaume waliovalia nguo hizo, zote chini ya taa za kisasa za ndani.

Sehemu ya mbele ya duka la nguo, labda likiwa ndani ya kituo cha kibiashara ambapo onyesho la bidhaa limepangwa kwa kuvutia kupitia madirisha makubwa ya vioo. Tunaona ambazo ni sanamu zinazotumika kuonyesha mavazi. Zimevalishwa mitindo tofauti ya nguo za kawaida.

Haya ni mandhari ya ndani ya duka la nguo lenye muundo wa kisasa. Sakafu imefunikwa kwa mbao zinazong'aa na kuna safu za nguo zilizoning'inizwa kwa chuma pande zote za duka. Katikati kuna meza duara inayoonyesha nguo zilizokunjwa.

Duka linaonekana likiuza nguo mbali mbali zilizoning'inizwa kwenye rafu. Juu ya mlango kuna alama kubwa ya rangi ya chungwa iliyoandikwa Vivo, kwa herufi nyeupe zinazong'aa.

Ndani ya duka la nguo labda H and M kutokana na maandishi wand linaonekana. Kuna nguo zimepangwa kwenye rafu na kuning'inia na kiti cheusi kinaonekana mbele.

Duka ndogo la nguo linaonekana likiwa na nguo zililizoning'inizwa kwenye racks na ukutani. Kuna rafu zenye bidhaa mbalimbali na mimea ya mapambo ndani ya duka. Sakafu imefunikwa na vigae vya mbao vyenye muundo wa kipekee. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha na taa za bandia zinaangaza nguo.

Watu wengi wamekusanyika ndani ya duka kubwa la nguo. Wateja wanaonekana wakitazama na kuchagua nguo kwenye rafu na meza mbalimbali. Kuna sehemu iliyoandikwa men section inaonekana juu. Watu wengine wamesimama kwenye mstari kwenye kaunta ya kulipia.

Ndani ya duka manekini mbili zimesimama zimevalia nguo za kawaida. Moja ikiwa na kofia kubwa ya kahawia. Rafu zilizonyuma zimejaa kofia nyingine nyingi na bidhaa zinazoonekana kama viatu. Taa za dari zinang'aa eneo hilo.

Nguo nyingi za mitindo mbalimbali zimeanikwa kwenye hanga kwenye ragi ya chuma. Nguo hizo zina rangi na mapambo tofauti. Sakafu imefunikwa na vigai vyeupe. Inaonekana kama sehemu ya duka la nguo.

Duka linaonyesha nguo za watoto na vifaa vilivyopangwa kwa racks na hangers . Kuna nguo fupifupi za rangi nyeupe na waridi pamoja na dhauri la mistari ya manjano na nyeupe. Ukutani kuna makundi ya sandari za rangi mbalimbali zimeanikwa.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo labda duka la mavazi ya kawaida ambapo Polo shirts za rangi mbalimbali zimepangwa kwa kuvutia kwenye hangers zikiwa zimeunganishwa na suruali na kaptura za denim huku mabango ya bei yakiashiria gharama za bidhaa hizo.

Gari aina ya Toyota Hilux double cabin limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Gari hili lina rangi ya kijivu iliyokolea na lina vifaa vya ziada kama vile roll bar nyuma. Mtu amesimama karibu na sehemu ya nyuma ya gari. Mandhari inaonyesha miti na anga la bluu.

Mandhari ya gari ya aina ya tuktuk inajidhihirisha likiwa limepakiwa pembezoni kwa barabara. Likiwa limezingirwa na miti na majani. Gari hili ni la rangi nyekundu na limeandikwa Dura Max.

Gari aina ya Mistubishi Triton limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Kuna magari mengine yameegeshwa karibu pamoja na watu wachache wamesimama na wengine wameketi kwenye nyasi. Miti mirefu inaonekana nyuma ya magari na watu. Inaweza kuwa mkusanyiko wa watu au shughuli flani inayofanyika nje.

Gari jeupe aina ya Suzuki Alto kutokana na nembo inayoonekana mbele, limeegeshwa kwenye barabara ya udongo au changarawe. Mandhari inaonyesha mti na mimea ya kijani pande zote za barabara na anga ni la samawati na mawingu meupe.

Katika mazingira yanayoonekana kama karakana ya magari au eneo la maonyesho. Safu ya magari ya michezo ya mitsubishi lancer evolution X imepangwa kwa ustadi ikionyesha muundo wao maridadi na rangi zinazovutia. Gari la mbele kabisa lina rangi nyeupe safi, likifuatwa na lingine lenye rangi nyekundu inayovutia.

Trela ya samawati iliyobeba magari matano, ikiwemo Suv nyeusi na Sidan tatu za rangi ya kijivu au nyeusi. Zikiwa zimepakizwa kwenye sehemu mbili za trela hiyo. Trela inaonekana kuwa mpya na imesimama kwenye eneo la wazi lenye sakafu ya zege. Kuna jengo lenye rangi ya samawati.

Ndani ya gari, viti vya nyuma vimefunikwa kwa kitambaa cheusi au kijivu. Mlango wa nyuma upande wa kushoto umefunguliwa, ukionyesha sehemu ya nje kuna madirisha yanayoonekana na sehemu ya paa la gari inayonekana kama sehemu ya mambo ya ndani ya gari.

Magari mawili yanaonekana yakiwa yameegeshwa kando ya barabara . Gari moja lina rangi nyeusi na nambari ya usajili lingine lina rangi ya kijani na nambari ya usajili. Mtu anaonekana akisimama karibu na gari moja. Mandhari inaonyesha miti na nyasi.

Gari ndogo la rangi ya kijivu linaonekana limeegeshwa kwenye eneo lililotengenezwa kwa matofali. Gari hili linaonekana kuwa aina ya Toyota Passo kutokana na umbo lake la sifa zinazoonekana.

Katika eneo linaloonekana kama uwanja wa maegesho au eneo la maonyesho la magari, safu ya magari ya kifahari ya Lexus UX imepangwa kwa mstari moja yakionyesha anuai ya rangi zao za kuvutia kuanzia buluu ya kina hadi nyeusi elegant , nyekundu inayovutia na nyeupe safi.

Gari jeupe aina ya Subaru Forester limeegeshwa kwenye eneo lililopavuliwa. Gari hili lina muundo wa SUV na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Ina magurudumu yenye rangi mbili: nyeusi na fedha. Mandhari inaonyesha uzio wa chuma na majengo mengine kwa mbali chini ya anga la mchana.

Wateja wawili mwanamke na mwanaume ambao wanaonekana kuwa wanachunguza gari jipya kwenye chumba cha maonyesho cha magari. Mwanaume ambaye anaonekana kuwa na ndevu anatabasamu huku akiangalia tarakilishi kibao ambayo anashikiliwa na muuzaji wa gari.

Gari la zamani la abiria labda aina ya Volkswagen Transporter, limepakwa rangi ya samawati na nyeupe. Gari linaonekana kuwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi karibu na jengo la matofali. Namba lake la usajili linaonekana.

Gari jeupe la abiria aina ya Toyota Hiace imeegeshwa kwenye eneo tambarare lililotengenezwa kwa lami au simiti labda sehemu ya maegesho au barabara tulivu. Gari linaonekana kuwa katika hala mzuri na lina madirisha meusi yanayo onyesha sehemu ya mambo ya ndani.

Lori kubwa la rangi ya machungwa limebebea magari kadhaa meupe na moja la kijani kibichi. Lori hili lina sehemu mbili za kubeba magari, moja juu na nyingine chini. Lori limeegeshwa kwenye eneo lililotengenezwa kwa lami au saruji. Mandhari inaonyesha miti na anga la mawingu.

Gari la usafiri linaloonekana kuwa Toyota Hiace kutokana na muundo wake. Limeegeshwa kwenye eneo la changarawe huku miti mirefu yenye majani mengi ya kijani kibichi ikionekana nyuma yake chini ya anga la bluu na mawingu meupe.

Gari aina ya Toyota Mark-X linaonekana. Gari hili lina rangi ya fedha na lina muundo wa kisasa. Nambari ya usajili inaonekana mbele ya gari. Gari limeegeshwa kwenye eneo lililoekwa lami.

Mandhari ya ndani ya ofisi au eneo la mapokezi labda katika saloni ya magari ya Nissan kutokana na nebo inayoonekana. Kuna kaunta kubwa ya mbao na nyeupe na watu wawili wameketi nyuma yake ambao wanaweza kuwa wafanyikazi wa mapokezi. Gari mpya nyeupe la Nissan linaonekana limeegeshwa kwenye eneo la maonyesho karibu na kaunta.

Eneo la ndani la duka la magari ya kifahari. Magari kadhaa ya michezo yamepangwa kwa ustadi. Tunaona magari ya rangi mbalimbali ikiwa ni pamoja na kijivu, samawati, machungwa na kijani ikiwa yameng'aa chini ya taa za duka. Neno Motors linaonekana kwenye moja ya magari.

Lori kubwa la rangi nyekundu limebeba magari mbalimbali, kwenye trela yake ndefu ya rangi ya njano. Kuna gari jeupe aina ya van , gari la kijani na magari mengine madogo yamepakizwa kwa usalama. Lori hili linasafiri kwenye barabara yenye lami, anga lina mawingu meupe na bluu.

Mandhari haya ndani ya jumba kubwa la biashara linaloonekana kuwa, maonyesho ya magari. Tunaweza kuona safu kadhaa za magari, yaliyopangwa kwa stadi, akionyesha aina na rangi mbalimbali. Watu kadhaa waonekana wakitembea kati ya magari wengine wakisimama kuangalia kwa karibu. Labda wakipata maelezo kutoka kwa wafanyakazi, ambao nao wanaoonekana katika eneo hilo.

Hifadhi kubwa ya magari inaonekana ikiwa na aina mbalimbali za magari yaliyopangwa. Kuna magari madogo, malori na aina nyinginezo za usafiri. Eneo hilo linaonekana kuwa kubwa na wazi. Labda eneo la maegesho au kituo cha magari.

Mazingira ya duka la nyama. Kuna nyama mbichi iliyokatwa na kupangwa kwa jokovu la kuonyesha huku vipande vikubwa vya nyama vikiwa vimenyongwa juu. Watu ambao wanaweza kuwa wauzaji au wateja, wanaonekana wakishughulika ndani ya duka.

Mandhari ya soko lenye shughuli nyingi labda katika mtaa wa zamani wa Mombasa kutokana na usanifu wa majengo. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kufanya biashara kando ya barabara ambapo bidhaa mbalimbali kama vile matunda mboga na labda bidhaa za baharini zinauzwa chini ya miavuli yenye rangi tofauti.

Soko la kisasa la Kikuyu linaonekana likiwa na watu wengi wakinunua na kuuza. Kuna duka la nguo kwenye ghorofa ya pili. Mboga na matunda yamepangwa vizuri. Watu wanaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Rundo kubwa la nguo limeonekana likiwa na mitindo na rangi mbalimbali. Nguo hizo zimepangwa juu ya kila mmoja, zikionyesha aina tofauti za nguo. Mbao kubwa inaonekana kupita katikati ya rundo hilo. Inaonekana kama nguo za mitumba au nguo zilizokusanywa kwa ajili ya kuuzwa.

Rundo la viazi, viazi tamu, na mazao mengine ya mizizi yakiwa yamepangwa kwenye ndoo na vikapu. Mazao hayo yaonekana kuwa wameandaliwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni.

Soko linaonyesha mboga mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye sehemu tofauti. Kuna viazi vingi vya rangi ya udongo upande mmoja. Katikati kuna vitunguu vingi vya rangi ya zambarau. Upande mwingine kuna nyanya zilizoiva za rangi nyekundu na njano.

Bidhaa nyingi za kienyeji na sanaa za mikono kutoka soko la masai. Kuna sanamu nyingi ndogo za wanyama zilizochogwa kwa mbao, ikiwa ni pamoja na twiga zilizopangwa kwenye meza. Pia kuna vikuku na shanga za rangi mbalimbali.

Rundo kubwa la viatu linaloonekana likiwa limetandazwa juu ya kitambaa cha buluu. Aina mbalimbali za viatu ikiwa ni pamoja na sneakers , viatu vya kawaida na viatu vya michezo vimepangwa juu kila kingine.

Sehemu ya soko ya watu kijijini ambapo kuna ndizi mbichi za aina ya matoke zikiwa zimesimama ndani ya ndoo mbili. Juu ya meza kuna mazao mengine kama viazi vitamu na vitunguu. Madhari inaonyesha biashara ya mazao ya kilimo katika mazingira kawaida ya soko.

Soko ndogo linaonekana limejaa bidhaa mbalimbali kama vile mboga, matunda na nguo. Kuna vikapu vya pilipili, bamia na vitunguu juu ya meza. Kuna machungwa na mboga nyingine. Nguo za rangi tofauti zimeanikwa upande mmoja wa soko.

Duka ndogo au kibanda kilichojaa bidhaa mbalimbali za kienyeji na sanaa za mikono, labda katika soko la watalii jijini Nairobi, kutokana na muktadha wa awali. Kuna sanamu nyingi za mbao za wanyama na watu, vinyago vya kiafrika vilivyochongwa kwa ustadi.

Mandhari ya soko lenye shughuli nyingi ambapo watu wengi wamekusanyika kwa ajili ya bishara. Tunaona safu za bidhaa zilizopangwa kwa ustadhi zikiwemo matunda na mboga za aina mbalimbali.

Soko lenye shughuli nyingi labda soko la viungo na bidhaa za chakula. Kuna chungu la bidhaa zilizopangwa kwenye vyombo mbali mbali ikiwa ni pamoja na viumbo vya rangi tofauti kama vile: manjano, nyekundu na kahawia.

Sehemu ya soko la wazi, labda Maasai Market kutokana na aina ya bidhaa zinazouzwa, ambapo kuna mkusanyiko wa bidhaa za kienyeji na sanaa za mikono. Kuna vikuku vingi vilivyotengenezwa kwa vitambaa venye rangi mbali mbali na mapambo mengine vikiwa vimepangwa juu ya meza au kitambaa.

Soko ndogo au duka la vyakula. Kuna mayai yaliyopangwa kwenye makreti ya rangi tofauti na ndizi zimetandikwa juu. Kuna bidhaa nyingine kama vile karanga na matunda na mtu amevaa nguo nyekundu anaonekana.

Soko lenye shughuli nyingi, labda soko la maasai kutokana na bidhaa zinazouzwa na muktatha wa eneo la Kenya. Kuna vibanda vingi vilivyojaa bidhaa vya kienyeji na sanaa za mikono, ikiwa ni pamoja na uchoraji, nguo, vinyangwa na mapambo mengine.

Soko lenye shughuli nyingi labda soko la matunda katika eneo la Nairobi. Kuna watu wengi wamekusanyika karibu na vibanda vilivyojaa ndizi zilizoiva na ambazo bado bichi zilizopangwa kwenye kreti ya mbao.

Soko ndogo la mboga na matunda linaonekana likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye vikapu na meza. Kuna nyanya nyekundu, vitunguu, ndizi, viazi na mamboga nyingine. Taa zinang'aa juu ya bidhaa zikiangazia rangi zao.

Bidhaa nyingine za kienyeji na sanaa za mikono, labda kutoka soko la masai. Kuna vikuku vingi vilivyotengenezwa kwa vitambaa vyenye rangi mbalimbali na mapambo mengi.

Soko lenye shuguli nyingi limejaa matunda mbalimbali yanayoonyeshwa kwa wingi. Kuna ndizi nyingi zimepachikwa juu huku maembe, maparachichi na matunda mengine ya rangi yakipangwa kwenye meza chini. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kufanya manunuzi.

Mandhari ya soko yenye shuguli nyingi ambapo bidhaa mbalimbali kama vile nguo za kiafrika, ngoma, na viatu vimepangwa kwa ustadi kwenye meza. Watu wanaonekana wakitembea na kufanya biashara huku ngoma zilizochongwa zikiwa zimepangwa mbele ya bidhaa nyingine.

Mboga mbalimbali ikiwa ni pamoja na biringanya, mikunde na mimea ya asili. Kuna pia pilipili hoho za kijani na njano, matango na vikapu vilivyojaa bidhaa zingine, labda tangawizi au mizizi aina nyingine za mizizi. Ndani ya kikapu cha rangi ya wkaridi, kuna mboga za majani.

Jengo labda duka au ofisi lililo na matangazo mbali mbali yaliyobandikwa kwenye ukuta wake. Matangazo haya yanaonekana kuwa ya biashara mbali mbali ikiwa pamoja na wakala wa mali. Duka la ice krimu, shule ya udereva na huduma za mtandao.

Majengo kadhaa ya ghorofa mbili au tatu, labda hoteli au nyumba za kulala wageni zilizojengwa kwa mbao na mianzi. Majengo haya yana paa zilizoekwa kwa makuti ambayo ni kawaida kwa majengo ya kitamaduni au kitalii katika maeneo ya Pwani au kitropiki .

Mnara mrefu wa mawasiliano labda wa simu au matangazo ukiwa umesimama wima dhidi ya anga la samawati lenye mawingu meupe. Mnara huu una muundo wa chuma ulio na sehemu nyingi za kimiani na vifaa mbali mbali vya mawasiliano vimewekwa juu na katikati yake.

Nyumba kubwa lenye paa la vigae vyekundu na kuta zilizotoka rangi nyeupe na sehemu zenye matofali ya rangi ya udongo. Kuna nyasi mbele ya nyumba na miti michache ikiwemo mti mrefu wa michikichi katikati. Anga ni la samawati, mawingu meupe yanayoonekana.

Majengo kadhaa ya gorofa mbili yenye rangi ya kahawia yanaonekana. Kila jengo linaonekana kuwa na madirisha kadhaa na paa tambarare. Kuna uzio wa chuma unaozunguka eneo hilo. Barabara iliyo pavuliwa inaonekana mbele ya majengo.

Sehemu ya ndani ya nyumba labda gorofa ya vyumba vitatu huku Kilimani. Sakafu imebambwa kwa mbao za rangi ya kahawia na kuna madirisha makubwa yanayoosha madhari ya nje labda jengo lingine au eneo la mjini. Taa za kuning'inia zimeundwa kwa mtindo wa kisasa.

Tangazo labda la ujenzi wa Hayat Heights likiwa na maandishi na picha ya jengo. Tangazo zinaeleza kuhusu mpango wa malipo wa hadi ya miezi thelathini na linaanza na milioni nane. Pia kuna namba za simu na anwani ya barua pepe ya mauzo.

Mandhari ya jengo linaloonekana kuwa linauzwa linajidhihirisha likiwa na bango kubwa lenye maandishi to let na matangazo mengine. Jengo lenyewe lina rangi ya zambarau na linaonekana kuwa katika hatua za mwisho za ujenzi ikiwa na vifaa vyake vya ujenzi juu.

Mandhari ya nje inaonyesha jengo refu labda hospitali au shuleni. Jengo hilo linaonekana likiwa limezungukwa na eneo kubwa la wazi lenye nyasi kavu na barabara ya udongo mbele yake. Chini ya anga la buluu una mawingu machache.

Jengo la gorofa nyingi labda makazi au ofisi liliwa na muundo wa kisasa na rangi la kinjano. Jengo linaonekana kuwa na madirisha mingi. Bango lenye maadishi Capital Waffles linaonekana upande mmoja wa jengo. Anga linaonekana kuwa na mawingu.

Bango kubwa linatangaza ufunguzi ujao wa Hurlingham Mall , katika eneo la Argwings Kodhek . Bango hilo linaorodhesha huduma mbali mbali zitapatikana kama vile: supermarket , maduka ya reja reja, vibanda vya biashara, sehemu ya mazoezi na maegesho.

Nyumba nzuri inaonekana katikati ya mandari ya kijani kibichi, nyasi zilizokatwa vizuri zinaonekana mbele ya nyumba, miti mirefu na mitende inazunguka eneo hilo, anga ni la bluu na linaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Jengo refu lenye rangi ya manjano na sehemu ya juu ya rangi ya samawati labda ikiwa shule au taasisi nyingine ya elimu kutokana na muundo wake. Jengo linaonekana kuwa na ghorofa kadhaa na madirisha mengi. Anga lina rangi ya samawati safi na kuna mawingu meupe machache.

Nyumba ya ghorofa tatu labda aina ya makazi yanayopatikana katika vitongoji vya mji, kama Nairobi. Nyumba ina muundo wa kisasa, na balcony kwenye kila ghorofa. Rangi ya nyumba imechanganyika kwa kijivu, nyeupe, na kahawia.

Mandhari ya anga ya mji mkubwa labda Nairobi, yenye majengo mengi ya ghorofa yaliyojengwa kwa mtindo wa kisasa. Kuna mto unaopita katikati ya mji, na majengo yanaonekana kando yake. Anga lina mawingu ambayo inaweza kuashiria hali ya hewa.

Tangazo lililogandishwa kwenye nguzo hapa Nairobi, kutokana na muktadha wa eneo, tangazo linahusu ofisi za grade a zinzouzwa na kukondishwa katika eneo la kilimani zinzoitwa highway heights Tangazo linaonyesha picha ya nyumba refu la kisasa na linaeleza ukubwa kwa ofisi.

Barabara ndefu tupu inaonekana ndani ya jengo. Milango imepangwa pande zote mbili za barabara hio. Mwangaza wa jua unaingia kupitia madirisha madogo yaliyoko juu ya dari. Inaonekana kama corridor refu katika hoteli au jengo la ofisi.

Jengo refu la ghorofa nyingi likiwa limepigwa picha kutoka chini kwenda juu dhidi ya anga la samawati na mawingu meupe. Jengo linaonekana kuwa na madirisha mengi yanayoakisi anga. Upande mmoja wa jengo kuna mabango au tangazo lililoandikwa kwa herufi kubwa ingawa maandishi kamili hayawezi kusomeka vizuri.

Nyumba ina paa la vigae vya kijivu na kuna ziliopakwa rangi ya beige na samawati. Kuna madirisha makubwa yanayoonyesha wangani. Nyumba imezungukwa na uzio wa matofali na kuna eneo kubwa la maegesho lilotandazwa na kokoto.

Balcony ndefu ina vigae vya rangi ya kahawia kwenye sakafu na matusi ya chuma. Inaangalia mtaa wenye majengo na mengi ya ghorofa na miti. Gari zimepakwa chini. Anga ni la buluu na linaonekana kuwa na hali ya hewa nzuri.

Eneo la duka linaloonekana kuwa energy zone ambapo rafu zimejaa vinywaji mbalimbali labda vinywaji vya nishati. Kuna chupa nyingi za rangi tofauti zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu na taa angavu zinazoangazia biashara hizo.

Jengo refu linaonekana likiwa na jina, China Square, liloandikwa kwa herufi kubwa. Jengi hilo lina rangi ya beige na lina mambo ya rangi ya buluu na njano. Anga la buluu linaonekana nyuma ya jengo. Eneo lililo mbele ya jengo lina lami.

Ndani ya duka kubwa kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Rafu moja ina bidhaa za rangi ya machungwa zilizoandikwa Amara. Rafu nyingine ina vifurusi vingi vya rangi ya waridi na zambarau. Troli ya ununzi ya chuma inaonekana karibu na rafu.

Duka lina rafu iliyojaa vyombo vya plastiki vya rangi mbali mbali. Vyombo hivyo vimepangwa kwa safu, vikiwa na rangi kama vile nyekundu, kijani, bluu, na zambarau. Watu wawili wameonekana wakisimama mbele ya rafu hiyo, wote wakiwa wamevaa barakoa.

Duka kubwa linonekana likiwa na rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na vitabu, nguo na mapambo. Kuna miti midogo ya bandia iliyopangwa mbele ya rafu. Watu wanaonekana wakitembea kwenye duka wakitazama bidhaa. Mwanga mwingi unaangaza eneo lote la duka.

Rafu za duka labda duka za vipodozi ambapo kuna bidhaa mbalimbali za urembo na ngozi. Kuna bidhaa za Johnsons ambazo zinaonekana kuwa lotion au mafuta ya ngozi na bidhaa zingine zinazoweka msisitizo kwenye Radiant na Glowing skin .

Ndani ya duka kubwa la vifaa vya nyumbani labda Naivas au Hotpoint Appliances . Kuna safu ya jiko za gesi na umeme zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa, zikiwa na rangi na miundo mbalimbali.

Mazingira ya ndani ya duka kubwa la chakula, labda Carefour au Naivas, ambapo sehemu za nyama na samaki zinaonekana zikiwa na taa zinazoangazia bidhaa huku wateja wachache na wafanyikazi wakitembea. Rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zinaonekana.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la vyakula labda Naivas au carrefour kutokana na muktadha wa eneo la Nairobi. Sehemu hii imejazwa matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa kwa kuvutia kwenye rafu na masanduku ya mbao.

Njia kuu ndani ya duka kubwa la reja reja labda supermarket ambapo rafu ndefu zimejaa bidhaa mbali mbali za chakula na mahitaji mengine ya nyumbani. Bidhaa zimepangwa kwa safu nyingi zikionyesha aina na chapa tofauti.

Duka kubwa la Quick Mart Fresh&Easy linaonekana likiwa wazi saa ishirini na nne kwa siku saba kwa wiki. Watu wengi wamekusanyika nje ya duka, wengine wamevaa aproni za kijani kibichi. Magari yameegeshwa mbele ya duka.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la Chandarana FoodPlus hapa Nairobi kutokana na muktadha. Kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbali mbali za chakula na mahitaji mengine ya nyumbani. Mabango makubwa ya rangi ya manjano yana tangazo sizzling offer .

Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali katika duka kubwa. Kuna sabuni za unga, sabuni za maji na bidhaa nyingine za kusafisha zimepangwa kwa safu. Sakafu imefunikwa na vigae vyeupe. Taa za dari zimeangaza duka.

Friji nyingi za rangi tofauti zimepangwa kwenye mstari ndani ya duka. Friji zingine ni nyeusi, nyingine ni za rangi ya chuma na zote zinaonekana kuwa mpya. Watu wawili wanaonekana wakitembea karibu na friji hizo, huenda ni sehemu ya duka la vifaa vya nyumbani.

Rafu nyingi zimejaa bidhaa mbalimbali katika duka kubwa. Bidhaa hizo zimepangwa kwa safu kwenye rafu zinazoonekana kuwa ndefu. Mwangaza wa duka unaangazia bidhaa hizo. Inaonekana kama sehemu ya sabuni na bidhaa vingine vya kusafisha.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la CarreFour , labda hapa Nairobi kutokana na muktadha. Kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbali mbali na mabango yanayotangaza ofa maalum kama vile deals kibao. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia za duka.

Rafu za duka labda duka la uwanja wa ndege la Jomo Kenyatta International Airport kutokana na muktadha. Kuna bidhaa mbalimbali kama vile mikoba ya rangi na mitindo tofauti, vinyago vidogo vya wanyama, bidhaa nyingine za kumbukumbu au zawadi.

Kaunta ya samaki katika duka kubwa, inaonyesha aina mbalimbali za samaki waliogandishwa kwenye barafu. Kuna samaki wazima, vipande vya samaki na dagaa wengine waliowekwa kwenye trei za plastiki. Kila aina ya samaki ina lebo yenye bei yake.

Safu ya mashine ya kufulia za LG zimepangwa kwenye onyesho ndani ya duka kubwa. Mashine hizo zina rangi tofauti za kijivu na nyeupe. Bango kubwa linalotangaza mashini za kufulia za LG linaonekana juu. Wateja wengine wanaweza kuonekana wakitembea kwenye duka hilo kwa mbali.

Eneo la duka kubwa la rejareja labda duka la viatu, kutokana na bidhaa zinazoonekana. Kuna rafu zilizojaa viatu vya aina mbalimbali, ikiwa ni pamoja na sneakers , viatu vya mchezo, na viatu vya kawaida. Watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye duka, wakitafuta na kuchagua bidhaa.

Rafu za duka zimejaa chakula cha mbwa cha aina mbalimbali na ukubwa tofauti. Mifuko mikubwa na midogo imepangwa kwa utaratibu. Ishara zilizoandikwa dog food zinaonekana juu ya rafu. Inaonekana kuwa sehemu ya duka za mahitaji ya wanyama.

Sehemu ya kaunta ya chakula katika mkahawa au kantini hapa nchini Kenya, kutokana na aina vyakula vinavyoonekana ,Kuna vyombo vingi vya chuma vilivyojazwa aina mbalimbali ya vyakula vilivyopikwa. Ikiwa ni pamoja na wali mchanganyiko, mboga za kukaanga, nyama na labda maharagwe au dengu.

Hili ni soko labda matunda na mboga ambapo kuna vikapu na masaduku yaliyojaa nyanya nyekundu ambazo zinaonekana kuwa nyanya za cherry au aina nyingine ndogo. Pia kuna bidhaa nyingine kama viazi na vitunguu ambavyo vimepangwa kwenye vikapu na rafu.

Ndani ya duka kubwa rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Kuna sehemu iliyoandikwa floor kwa herufi kubwa. Troli ya ununuzi inaonekana chini ikionyesha kuwa mtu anafanya manunuzi. Mwangaza kutoka juu unaangazia bidhaa kwenye rafu.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja labda supermarket , ambapo kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Katikati ya njia, kuna stendi maalum, inayoonyesha vifurushi vingi vya karatasi za choo, za chapa ya Tena.